watu waliowepo katika eneo la ndani mfano wa chumba au darasa wakiwa wamekalia katika madawati ,huku mmoja kati yao akiwa mbele yao akiwahutubia ,ikiashiria ni eneo linalotumika kwaajili ya elimu ya watu wazima .

Jopo la watu waliokalia katika viti, wakiwa katika eneo maalumu la ndani, ikiashiria ni eneo mfano wa darasa, ama chumba kinachotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo maalumu la ndani, waliokalia katika viti, wakiwa wametilia umakini kwa mmoja kati ya anayewafundisha au mfano wake, ikiashiria ni eneo linalotumika kutoa elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa jopo la watu waliokalia katika viti pamoja na meza. Huku mmoja kati yao akiwa amesimama mbele yao mfano wa mfutubu akiwa anawafutumia ikiashiria ni eneo la darasa linalotumika kwa ajili ya elimu yawatu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba au darasa lenye mkusanyiko wa watu walio kalia katika viti, huku meza zikiwa na majalada mfano wa vitabu ama ama madaftari ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya elimu ya watu wazima.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokalia katika viti, huku mmoja kati yao akiwa amesimama akuwahutubia mfano wa mwalimu, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa elimu ya watu wazima.

Eneo la ndani mfano wa chumba ama darasa, lenye ubao uliochapishwa maneno yasomekayo hisabati, huku mmoja kati yao akiashiria kuwa mwalimu alisimama mbele yao akiwahutubia, akiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya elimu ya msingi.

Jarada maalumu mfano wa kitabu ama daftari, lililochspishwa maneno pamoja na kuchorwa picha ikiashiria ni jarada linalotumika kwa ajili ya wanafunzi kutoa elimu ya msingi.

Eneo la ndani lenye mkusanyiko wa thamani pamoja na meza zilizopangwa katika safu iliyonyooka ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika katika mafunzo ya elimu ya sekondari.

Jopoo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokalia katika viti huku mmoja kati yao akiwa mbele yao anawahutubia ikiashiria ni mfano wa eneo la darasa ama chuo linalotumika kwa shughuli ya kufundishia.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokalia katika viti ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika katika shughuli za elimu mfano wa darasa ama chuo litumikalo kwa ajili ya kufundishia.

Jopo la watu walipo katika eneo la ndani wakivalia sare za nguo za rangi ya machungwa huku mmoja kati yao akiwa amevalia mavazi ya rangi nyeupe akiwa mfano wa muhutubu akiwahutubia ama chuo kama darasa.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokalia katika viti, huku mmoja kati yao akiwa amesimama mbele yao akihutubia ama kutoa elimu, ikiashiria ni eneo mfano wa darasa ama chuo linalotumika kwa shghuli za kielimu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani waliokalia katika viti pamoja na meza, huku mmoja kati yao akiwa mbele akihutubia ikiashiria ni eneo mfano wa chuo ama darasa, linalotumika katika shughuli za kielimu.

Jopo la watu waliopo katika eneo la ndani, waliokalia katika viti pamoja na meza, wakiwa wamezungukwa na vyombo, ama vifaa vya kielektroniki ikiashiria ni eneo mfano wa chuo ama eneo linalotumika kutoa elimu ya ufundi.

Eneo la ndani lenye mjumuiko wa watu waliovalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, wakiwa wamezungukwa na vifaa vya kielektroniki mfano wa kompyuta, ikiashiria ni eneo maalumu linalotumika kwa ajili ya kuto mafunzo ya ufundi.

Mtu aliyepo katika eneo la ndani lenye mkusanyiko wa vifaa ama mfano wa bidhaa akiwa ameshika mashine mfano wa televisheni, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya mafunzo ya ufundi ama eneo linalotumika kwa ajili ya kuhifadhi wa bidhaa hizo.

Jopo la watu wakiwa wamevalia mavazi maalumu ya rangi ya bluu, wakiwa katika eneo la ndani lililozungukwa na viti pamoja na meza, wakiwa na mashine za kieletroniki, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya elimu ya ufundi.

Watu waliopo katika eneo la ndani wakiwa waliovalia mavazi ya rangi mchanganyiko, kijani pamoja na bluu wakiwa wamezungukwa na vifaa vya kieletroniki, mfano wa kompyuta, ikiashiria ni eneo linalotumika kwa ajili ya kutoa mafunzo ya ufundi.